Jengo lenye madirisha ya chuma na nyuma yake kuna jengo lingine la ghorofa lenye rangi ya samawati na madirisha madogo yakiwa ya vyuma.

Feri Moja ndefu linalovuka maji labda au ziwa. Lina nguzo nyingi, zinazoulinga mkono kutoka majini. Juu ya daraja kuna barabara tupo na gari.

Imejaa watu wakiwemo wanawake na wanaume, ikielea juu ya maji, kando kidogo kuna manyumba ya ghorofa na yamezungukwa na miti mirefu yenye majani ya kibichi iliyonawiri.

540 ni jina la kiabiria la 540. Hutoa huduma za usafiri wa anga wa abiria na mizigo. Inafanya kazi hasa nchini Kenya na maeneo mengine ya Afrika Mashariki.

Iliyojaa watu ikionekana kuwa katikati ya maji yasiyo marefu karibu na ufukwe au kingo ya maji. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa ndani ya boti na wengine wakiwa karibu nayo, baadhi yao wakiwa wamesimama kwenye maji.

...keti, inje lenye samani za kisasa kwenye ufuo wa bahari. Kuna kiti kikubwa cha inje kinachoonekana kuwa cha starehe chenye mwavuli au sehemu ya kuegemea.

Watu wakiwa karibu na maji:labda bahari au ziwa na wengine wako ndani ya maji. Inaonekana kuwa shughuli inaendelea; labda watu wanashuka au kupanda kutoka kwenye chombo fulani.

Pikipiki ya magarudumu matatu, ambayo mara nyingi hujulikana kama tuktukuk au bajaji. Gari hili lina rangi ya manjano na linaonekana kuwa liko barabarani au eneo la wasi .Magurudumu yake yanaonekana wazi.

Wanaume wamesimama, mbele yao kuna mmoja ambaye amevaa koti la rangi ya samawati na tai ya rangi ya samawati kuna microphone mbele yake wengine wamesimama nyuma wamevaa kofia.

Sanamu mbili zinazofanana zikiwa zimevalia mavazi ya rangi ya bluu na waridi na taji kichwani. Zimepangwa sambamba na zinaonekana kuwa ndani ya hekalu au mahali patakatifu.

Mnara waaskari ukumbusho ulioko Mombasa Kenya sawa na wale walioko Nairobi na Dar salaam. Mnara huu ulijengwa mika 1920 kuwakumbusha na kuwaenzi askari wa kiafrika.

Eneo lenye mchanga mweupe ambalo linaweza kuwa ufukwe wa bahari au kingo za mto, kuna mimea michache iliyosambaa juu ya mchanga na pia kuna matawi au mabaki ya miti yaliyolala chini.

Kuna vitambulisho vya kitaifa ambavyo vinaonekana kuwa tayari kukusanywa au kusambazwa. Maandishi na kiswahili yanahusu maelezo au habari fulani ingawa sehemu kubwa inaonekana wazi. Maeneo yanaonekana ni pamoja na nguo za..

Ufuo wa bahari uko na uchafu. 𝐾una mwanaume mmoja ambaye anasafisha huo ufuo na kuna wengine wanatembea kwa mbali na mbele yake kuna minazi mingi saana.

Watu wengi wamesimama wakiwa wako na tabasamu na wengine wawili, mwanamme aliyevaa nguo nyeupe yenye mikono mirefu anapeana mkono kwa mwanamke ambaye amevaa rinda na ako na miwani.

Kivuko kikubwa cha magari na watu, kinachoelea juu ya maji ya buluu, kinaonekana kuwa kivuko cha Likoni ambacho hutumika kusafirisha abiria na magari kuvuka Mlango wa Likoni humo Mombasa, Kenya.

Ya huduma kwa wateja na mwanaume akimhudumia mteja mwanamke katika ofisi yenye neno ya huduma an efficient government of the Kenya. Mwanamke huyu amevaa sare ya kijeshi au usalama.

Vipande vikubwa cha kuni au labda mabaki ya boti ya zamani, ikiwa imelala kwenye ufuo wa mchanga. Nyuma yake kuna miundo isiyoeleweka vizuri, ambayo inawezekana kuwa vipande au majengo mengine.

Feri mbili zikiwa zinaelekea upande mmoja zikiwa na rangi ya blue zikiwa zimebeba watu wengi sana na pia zimebeba magari kama vile bajaji, baiskeli, matatu, gari ndogo, trailer .

Kijani kibichi na miti mirefu ya minazi pamoja na mimea mingine mingi yenye majani mabichi na meupe inaonekana kama bustani au eneo la kupumzika.

Eneo lenye minara inayoonekana nyuma ya msikiti inayofahamika kama msikiti wa Malindi ulioko Malindi Kenya. Mbele ya msikiti kuna majengo mengine yanayoonyesha shughuli za kibiashara.

Mvulana akitabasamu akiwa amevaa fulana ya rangi ya buluu yenye mahandishi Bandari FC na koti la jinsi. Nyuma yake kuna watu wengine na inaonekana kama uwanja wa eneo la michezo.

Kina dada watatu wanacheza mpira, mmoja akiwa na nguo ya rangi nyeupe na wengine wawili wakiwa na rangi ya samawati, mmoja ameshika mpira wa rangi nyeusi na nyuma yao kuna umati wa watu unawatazama.

Msikiti huu ni maarufu kwakuwa unahifadhi kaburi ya Bag Hali ambaye alikua msimamizi wa Punjab wakati wa ujenzi wa reli ya Kenya -Uganda.

Wamevalia mavazi ya kitamaduni au ya sherehe. Wote wanaonekana wakiwa na kilemba kichwani, na kikufu shingoni. Pia wamevalia nguo za juu zenye michoro.

Imejaa pakiti nyingi za biskuti za oreo ambazo ni biskuti maarufu zilizoundwa na tabaka mbali za biskuti nyeusi za chokoleti na kujaa ice cream nyeupe katikati.

...la manjano la kutumia mizigo, Dump Truck inayosafirishwa juu ya trela ndefu. Inaonekana kama lori hilo limepelekwa mahali fulani labda kwa ajili ya ujenzi au matumizi mengine.

Feri mbili, moja inaenda upande wa kulia na nyingine inaenda upande wa kushoto imejaa watu wengi sana na pia imejaa magari.

Pango au eneo la chini ya ardhi ambalo linaonekana kuwa na muundo fulani na kujengwa au kuboreshwa ndani yake. Mazingira ya gisa yenye kuta za miamba.

Wanawake wamejipanga kwa mstari sambamba na mbele yao kuna gari nyeusi ambayo kwa nyuma iko wazi na upande wao wa nyuma kuna kiti ambacho ni cha rangi nyeupe.

Meli ikiwa baharini karibu na ufukwe. Maji yanaonekana kuwa safi na rangi ya samawati. Iliyotokelea. Na anga ilionekana kuwa wazi. Meli na tanga nyeupe.

Wakiwa ndani, kumaanisha kwamba huu ni msikiti, wamevaa kanzu nyeupe na kofia nyeupe. Wengine wamesimama na wengine wameketi, wote wakiangalia mbele.

Kwa bahari kuna ngamia wawili wamepandisha watu juu, mmoja amevaa tishati nyeupe na kofia nyeupe, na wengine wanatembea kwa miguu wakiwa wamevaa nguo za rangi tofauti.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na wanaume wengi. Wao wakiwa wamevalia nguo za buluu, wakionekana kuwa katika mkutano au tukio la kisiasa. Kuna mabango mawili yameandikwa Kalonzo.

Kando ya ufuo kuna madau mawili ambayo yamewekwa na kuna miti ambayo imenawiri iko na majani ya rangi ya kijani na mbele yake kuna ukuta.

Barabara lenye watu na majengo, linaonekana kama soko au barabara yenye shughuli nyingi katika mji. Watu kadhaa wanaoekana wakitembea au kusimama.

Ya shirika la reli ya Kenya, Kenya railways. Rangi zake ni nyekundu, nyeupe na manjano, zikionyesha nembo ya Kenya Railways. Treni hii inatumika kusafirisha mizigo.

Kundi la watu mmoja akiwa ni rais wa zamani Uhuru Kenyatta , amevalia koti la rangi ya samawati na tai ya bluu na mwengine amevalia tai nyekundu, shati nyeupe na koti la bluu wote wakiwa wako na tabasamu.

Basi la kampuni ya usafirishaji iitwayo, Cool Coach Limited, basi hili lina rangi ya kijani kibichi, na lina maandishi, Dash, sehemu ya nyuma. Kampuni inayotoa huduma ya usafirishaji wa mabasi.

Bwawa la kuogelea kando yake kuna nyumba iliyoezekwa kwa makuti na minazi na pia upande mwingine kuna mti mkubwa iliyonawiri sana na iko na majani ambayo iko rangi ya kijani kibichi.

Hekalu hili lina julikana kama Lord Shivah Temple au kwa kifupi "Shiv Mandir," kama linavyoonekana kwenye jengo lenyewe. Linapatikana katikati ya jiji la Mombasa kwenye barabara ya Nkurumah.

Watu wengi wako kwenye kiwanja wanawake kwa wanaume wengine wamekaa na wengine wamesimama wamejifunika bendera ya Kenya, wanatabasamu sana ishara ya kwamba wapo na furaha mpwito mpwito.

Barabara imenyooka sambamba magari yakiwa yanapita. Kando yake kuna magogo ya stima na miti mikubwa iliyonawiri, na upande mwingine kuna nyumba ambazo zimejengwa Kwa mawe na zimeezekwa mabati.

Barabara iliyojengwa kwenye nguzo za taa barabarani zenye rangi nyeusi na manjano. Nguzo hizi zinaonekana kuwa na paneli za sola juu yake.

Pwani yenye miti ya mikoko, eneo hili lina mchanga mweupe. Unaonekana wazi kwa miti ya mikoko. Inayotawanyika kando ya mchanga.

Refu linalovuka mto au guba likiunganisha pande mbili za ardhi. Kwenye upande mmoja wa daraja kuna bahari inayoonekana kuwa chini ya ujenzi.

Wanaume wanaswali, mwengine amesimama ako na kanzu ya rangi ya samawati na kofia, na wengine ni wanajeshi wamevaa sare za kazini, na nyuma yao kuna tangi kubwa la rangi nyeusi.

Mwanamke amejifunga kikoi cha rangi ya samawati ameweka njembe kwenye bega anaingia ndani ya nyumba ambayo imetandikwa na imeezekwa makuti na iko na dirisha moja na mbele yake kuna mti ambao umenawiri vizuri.

Ufuoni mwa bahari kuna vibanda viwili vilivyoezekwa makuti na kuna meza na viti za plastiki, pia kuna mashiti meupe ambayo yamewekwa juujuu.

Ameketi chini kwenye mkeka mwekundu akiwa ameinama kidogo na kuonekana kama anatafakari au amechoka . Amevaa fulana ya kujivu na kaptura ya njano.

Kundi la watu wakiwa katika mkutano au mafundisho ndani ya chumba ambacho kinaonekana kuwa ofisi ya posta au wakala wa posta. Kuna mtu mmoja aliyesimama mbele yao akiwazungumzia.

Zikiwa zimejaa magari, mengine likiwa rangi nyekundu na tukutuku yenye rangi ya manjano na gari lingine, likiwa rangi nyeupe. Kando yake, kuna watu wanatembea na pia, kuna miti iliyonawiri.

La bahari au ziwa, likiwa na boti ndogo, ikielea mbali kidogo kutoka ufukweni. Inaonekana kuwa na mchanga au mawe madogo na kuna mawimbi madogomadogo yanayoonekana kwa mbali.

Barabara kuna majengo ya ghorofa na kando yake kidogo kuna gari nyeupe ambayo imesimamishwa hapo yenye vioo vyeusi na kuna kijana ambaye amebeba bagi, amevaa shati nyeupe na suruali ndefu nyeusi.

Mkono wa mtu, uliopambwa, na kuchorwa tata ya hina, inayojulikana pia kama behir. Michoro hii ya hina, ni sana ya kitamaduni.

Feri mbili zikielekea upande mmoja, zote zikiwa zimebeba abiria wengi sana na gari tofauti kama vile baiskeli, bajaji, gari ndogo, trela.

Vitu vitatu vinavyopangwa juu ya ukuta, vinaonekana kuwa ndani ya jumba ya makumbusho au uonyesho. Juu kabisa kuna chombo kirefu chembamba.

Mtaalamu wa mtawa aliyeketi katika pozi la kutafakari, amevaa nguo za rangi ya machungwa. Huyu anaaminika kuwa Shirshwam. Upande wa kulia na kushoto wa sanamu kuu kuna sanamu nyingine ndogo zikiwa zimepangwa.

Jengo la DEPARTMENT OF IMMIGRATION PASSPORT CONTROL OFFICE ambalo linamaanisha idara ya uhamiaji na ofisi ya udhibiti wa paspoti. Kuna watu kadhaa wamesimama nje ya jengo hili wakiwemo maafisa na raia.

Anga ya kijani kibichi yenye nyasi fupi zilizopandwa vizuri. Kuna mti mrefu wa mnazi upande wa kulia wa njia ya nyasi. Kuna mimea mingine yenye majani ya rangi ya zambarau.

Kivuko kikiwa kimebeba watu na magari kikivuka maji, watu wamesimama kwenye kivuko na wengine wanasubiri kwenye ufukwe na magari kadha pia mapikipiki yote yakitoka kwenye.

Ghorofa iliyo na madirisha ya vioo nje kuna magari ambayo ni meupe yameegeshwa na kwenye barabara kuna gari ambayo inapita, dereva anaonekana kwenye kioo akiwa amevaa nguo ya samawati.

Nyumba ya ghorofa iko na madirisha ya vioo na iko na geti mbili, moja ni ya rangi nyeusi na nyingine kahawia na umbavuni mwake una magari mawili ambayo ni ya rangi ya nyeupe.

Kanisa imejaa watu wakiwa wamesimama wanaangalia mbele ya madhabau, wengine wamevaa nguo za samawati, wamejifunga vitambara vya rangi nyeupe na wengine wamevaa nguo zao tofauti.

Ya mizigo. Ilionekana kuwa ni meli ya makontena ikiwa imebeba idadi kubwa ya makontena yenye rangi tofauti meli iliyoonekana ikisafiri juu ya maji labda bandarini au kwenye bandari kubwa

Dari ya mji au kijiji yenye jengo yaliyojengwa kwa mtindo wa kitamaduni au wa zamani. Kuna majengo kadhaa mengine yakiwa yamwjengwa kwa mawe na matofali na mengine yakiwa na kuta zilizokaa au kubomoka kidogo.

Barabara imejaa magari mengi aina tofauti kama vile gari ndogo, mabasi na Nissan. Nyuma yake kuna njengo la ghorofa lililopakwa rangi nyeupe na samawati.

Kundi la watu wengi, wao wakiwa wamevalia jezi za kijani zenye nembo ya Sportpesa wakishangilia au kushiriki katika tukio la michezo, labda kilabu Gor Mahia nchini Kenya.

Tukutuku ya rangi ya manjano inapita kwenye barabara na kando yake kuna gari nyeupe ambayo imeegeshwa na nyuma yake kuna miti ambayo imenyooka sambamba iko na majani ambayo yamenawiri sana.

Duka la mpesa, nje kuna kiti cha plastiki ambacho ni cha rangi ya machungwa na mbele yake kuna fagio mbili na pia kuna mwanamke ambaye amevaa buibui leusi na akiwa na mtandio.

Mahema haya ni ya msaada ambayo yanatoka kwenye shirika la msalaba mwekundu. Wanaume waislamu wanasujudu hapo ishara ya kwamba wao wanamwabudu Mungu pahali popote pale wakiwa.

Gari nyeupe iko kwenye barabara na mbele yake kuna tuk𝑢tuku ya rangi ya kijani kibichi ambayo iko na tonobari nyeusi na pia kuna minazi na kando ya hio minazi kuna nyumba ya ghorofa ambayo iko na vioo.

Jumba la makumbusho la Rabai liko katika kijiji cha Rabai County ya Kilifi Kenya. Ni mojawapo ya makanisa ya kwanza kujengwa Africa Mashariki na wamishonari, laonekana kuwa jengo la zamani.

Bango hili linatangaza kituo cha ununuzi kinachoitwa the Diani beach shopping centre na inaonyesha anwani ya tuvuti www.Dianishopping.com pamoja na idadi ya maduka na sababu ya kutembelea arubaini shop.

Kanisa la anglikana la ACK St. Andrew Church ambalo liko chini ya jimbo kuu ya Mombasa, Diocese of Mombasa. Bango hil, pia linaonekana kuwa Malindi.

Eneo la mapumziko lenye bwawa la kuogelea lenye umbo la kuvutia lililozungukwa na mitende mingi na mimea mingi ya kijani kibichi. Nyuma ya eneo la kupumzika kuna bahari lenye rangi ya blue .

Umati wa watu wanacheza ngoma hii ishara kwamba hawa ni wa mijikenda sababu wengine wamevaa mahando na wengine wamejifunga leso za viuno wakiwa wanatingiza mabega na pia upande mwengine kuna wanaume wanajumuika nao.

Wanaume wawili, mmoja akiwa amevaa shati jeupe na tai na mwengine akiwa amevaa suruali nyeusi na tai nyekundu wakitembea nje. Inaonekana kama hao ni watu mashuhuri au viongozi kutokana na walivyovaa na mazingira.

Matatu ya Kenya iliopakwa rangi nyeusi na kupambwa na wahusika wa katuni. Wahusika hao wanaonekana kuwa kutoka mfululizo wa katuni unaoitwa Ed n Eddy. Juu ya kioo cha mbele kumeandikwa neno CREEK.

Ufukwe wa bahari kuna mchanga mweupe, mitende mirefu na mimea mingine ya kijani kibichi kando ya ufukwe. Watu wana watu machache wanaonekana wakiwa mbali wakitembea au kufurahia ufukwe.

Ufuo wa bahari umejaa watu wengi sana wengine wamesimama wanaelekea sehemu tofauti na wengine wamekaa chini wanaangalia watu ambao wanaogelea wote wana furaha kwa sana.

Bahari imejaa maji mengi ambayo yako na rangi ya samawati na Kuna mashua tatu, na kuna watu wengi sana wanaogelea ikiwemo watoto, watu wazima.

Uwanja huu unapatikana mita sita, futi ishirini juu ya usawa ya bahari na una njia mbili za kurukia na kutua ndege. Ni ya kipekee kuwa haufikiwi kwa barabara bali kwa mashua pekee.

President wa Kenya William Ruto amevaa koti la rangi ya samawati na upande wake wa kulia kuna hakimu amevaa nguo nyeusi iliyochanganyika na nyekundu na kitambara cheupe.

Wanaume wawili, mmoja akiwa amevaa suti ya samawati na tai nyekundu, ameshika kalamu na kuandika kwenye karatasi au kitabu, anaonekana kuwa katika mazingira ya ofisi au maktaba.

Yenye matairi ishirini na nne, liko na rangi nyeupe. Nyuma limebeba kontena yenye rangi ya samawati, imeandikwa, MISC.

Safu ya konteina zilizopangwa kwa urefu, zenye rangi tofauti kama nyekundu na samawati. Konteina hizi hutumika kusafirisha bidhaa mbali mbali kwa usalama na ufanisi duniani kote.

Kuna magari yanapita kwa daraja na chini yake kuna bahari kubwa iliyo na miti mikubwa na kando yake kuna ghorofa nyingi sana zilizo na rangi tofauti.

Lenye muundo mbaya au usio sawa, linaloonekana kama sehemu ya ukuta wa pango, mwamba au labda mabaki ya viwanda kama Draws ya ulamini. Ina rangi ya kijivu.

Timu ya kitaifa ya mpira ya kikapu ya wanaume wa Kenya inayojulikana kama Kenyan Morans. Nyuma ya wachezaji kuna bango kubwa lenye neno KENYA.

...Nne vilivyojengwa kwamakacha na zimeezekwa makuti. Kimoja kiko katikati ambacho kimewekwa tondobari la rangi ya samawati na mbele kuna mchanga wa rangi nyeupe.

Mapambo ya tembo huenda ikawa imetengenezwa kwa marumaru au nyenzo nyingine kama vile fiber . Sanamu kama hizi hutumiwa kwa mapambo ya nje au ndani mara nyingi katika maeneo ya kidini.

Ufuoni mwa bahari kuna watu wengi sana. Mwanaume mmoja ameshika ngamia ambaye anamvuruta kutumia kamba na mwingine amevaa t-shirt nyeupe na kofia yenye rangi ya nyeusi.

Kuna matatu, gari la usafiri wa uma nchini Kenya lenye maandishi mbalimbali kwenye kioo cha mbele na sehemu ya juu ya matatu kuna maandishi kama nipsey na disnely na pia dest na TMC karibu na grill ya mbele.

Wanariadha wakikimbia kwenye uwanja wa riadha wakati wa mashindano, wanaonekana wakiwa karibu na mistari wa kumalizia. Wakishindana vikali.

Lamu old town ni mji wa kale ulioanzishwa katika Karne ya Kumi na nne na kufanya kuwa mji wa zamani zaidi na uliohifadhiwa vizuri zaidi wa Waswahili mashariki unaotambulika kama eneo la urithi wa dunia.

Cha zamani, kinachofanana na mashini ya kuchimbia visima au kukoboa, chenye rangi ya kahawia nyekundu, na kishikililio cha kugeuza wa mkono.

Boti ilyojaa watu baharini au ziwani watu kadhaa wako ndani ya boti, na mmoja ameonekana akisimama ameshika kitu kinachofanana na mlingoti au fimbo ndefu. Maji yanaonekana kuwa tulivu.

Mandhari ya ufukwe wa bahari ikiwa na miti mirefu ya minazi na eneo lenye kivuli linaonekana na kitambaa kikubwa kilichonyoshwa juu pia viti na meza.

Mbea kando ya barabara yenye lami. Kuna gari jeupe limeegeshwa nyuma yao na majengo au miundo mingine inaonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mchana.

Sanifu wenye matao na mimea inaonekana kuwa sehemu ya jengo la zamani labda ngome, magofu au eneo la kihistoria lenye kuta.

Ikiwa imetua kwenye uwanja wa ndege. Kuna ngazi za kupanda ndege zikiwa zimeunganishwa na ndege, na kuna watu wachache karibu na kasi hizo. Inaonekana ni mchana na hali ya hewa ni nzuri.

Ni gari kubwa inayotumika kusafirisha mafuta. Kutoka sehemu moja, kwenda nyingine. Kwa kawaida kutoka gala hadi vituo vya mafuta, au kwa matumizi mengine ya kawaida.

Barabara mbili zimenyoka sambamba na ziko na mistari iliyopakwa rangi 𝑛𝑦𝑒𝑢𝑝𝑒. 𝐾una magari na 𝑚𝑎𝑝𝑖𝑘𝑖𝑝𝑖𝑘𝑖. 𝐾ando yake kuna msitu mkubwa sana na nyumba ndogo ndogo.

Kwenye barabara kuna basi ndefu yenye rangi nyeupe na mistari ya rangi ya nyekundu na upande mwengine kuna matatu ambayo iko na nambari ya usajili KBC 002 G, na mbele yake kuna jengo ya ghorofa.

Mkokoteni uliobeba mizigo mingi ukisukumwa na kuvutwa na watu kadhaa barabarani. Mizigo hio inaonekana kuwa ni masanduku, magunia na vitu vingine vilivyofungwa. Watu wamevaa nguo tofauti.

Boti mbili ziko baharini, moja ikiwa karibu ambayo iko na rangi nyeupe na maandishi ya rangi ya samawati ambayo imeandikwa tropical water sport na kuna watu ambao wako chini wanaisukuma.

Boti baharini na watu wakiwa ndani yake. Mtu mmoja anaonekana amesimama juu ya boti, labda akijiandaa kuruka au tayari ameruka ndani ya maji. Bahari inaonekana tulivu na yenye rangi ya samawati.

Vijana wawili wamesimama wakiwa mmoja akiwa amevaa tishati ya samawati iko na rangi nyeupe na soksi za samawati na mmoja amevaa soksi za rangi nyekundu. Nyuma yao kuna watu ambao wamekaa wanawaangalia.

Rafu za mbao zilizojaa vitabu mbalimbali, labda nguo zilizokunjwa au vitambaa vilivyopangwa vizuri. Rangi mbalimbali zinaonekana ingawa picha ni hafifu na inaonyesha maelezo wazi.

Tuktuk mbili zikiwa zimesimama moja ni ya kijani kibichi na nyengine ni ya rangi nyekundu ubavuni mwake kuna jumba la ghorofa ambalo liko na madirisha ya vioo na kuna magari pia ya rangi tofauti tofauti yamesimama.

Pikipiki iliyoegeshwa ina sahani ya neno private mbele yake ikionyesha kuwa si ya matumizi ya umma au biashara. Nyuma ya pikipiki Kuna vitu vilivyowekwa kwenye rack .

Ngome ya kihistoria iliyojengwa na wareno mwishoni mwa karne ya kumi na sita iliyoundwa kulinda Bahari ya Mombasa na ilikuwa muhimu kimkakati katika biashara ya Bahari ya Hindi.

Wachezaji mpira wako kwenye kiwanja, wamevaa mavazi ya manjano ambayo yamechanganywa na kijani kibichi, wanacheka ishara ya kwamba wako na furaha sana na wengine wamepigana pambaja wakifurahia.

Barabara imenyoka twa iko na rangi nyeupe na mstari mmoja wenye rangi ya manjano na upande wa kulia kuna miti ya minazi iliyonyooka sambamba na upande wa kushoto kuna miti mikubwa.

Uwanjani kumejaa umati wa watu wakiwa wanaabudu. Wamevaa kanzu nyeupe na kofia nyeupe na nyuma yao kuna jumba la ghorofa lililo na rangi ya manjano na madirisha ya vioo.

Jengo hili lilijengwa na mpelelezi wa kireno Vasco da Gama mnamo 1498 na 1499 wakati wa safari yake ya baharini kutoka Lisbon kuenda India kutumia rasi ya tumaini jema.

Umati wa watu wakiwa kwenye laini. Wamebeba makaratasi mkononi, wengine wamebeba watoto migongoni na wengine wameshikililia watoto wao kwenye mikono wanasubiri huduma.

Mji huu unadhaniwa kuwa ulijengwa wakati wa karne ya elfu 13 na 14 na wanafanya biashara wa kiarabu kwa kutumia mawe.

Watu wanne wote wakiwa ni wanaume wavaa barakoa ya rangi ya samawati. Mmoja amevaa kofia na wengine watatu hawana kofia. Mwingine akiwa amevaa tishati ya nyekundu na mstari mweupe.

Mwanaume anayeuza bidhaa za mikate huenda kari au biskuti zingine kwenye meza ya barabarani. Mwanaume huyo amevaa shati nyeupe na inaonekana akishughulika na wateja.

Jumba, imewekezwa makuti na iko na kunguru wawili kwa juu na ubavuni kuna mi minazi mingi sana ambayo imenawiri. Pia, kuna mti mkubwa sana ambao uko na majani ya kibichi.

Konteina kubwa la mizigo ambalo linaonekana kuwa la kampuni ya usafirishaji ya Maersk kama ilivyoonyeshwa kwa sehemu ya neno ERSK inaonekana upande wa konteina. Hii linaweza kuwa linatumika kusafirisha bidhaa mbalimbali.

Kituo cha Huduma Kenya ambacho ni jukwaa la serikali la kutoa huduma mbalimbali za umma nchini Kenya. Kituo ambacho huleta pamoja huduma nyingi za kiserikali chini ya paa moja.

Bahari imejaa maji mengi sana ambayo iko na motaboti na iko na mtu anaipeleka na kando yake kuna minazi mikubwa sana ambayo imenawiri, inaonyesha ya kwamba kuna kivuli kizuri sana.

Barabara yenye lami ikiwezekana barabara kuu na watu wachache wamesimama kando ya barabara upande wa kulia. Pia kuna miti na majengo isiyoonekana vizuri nyuma yao. Juu ya barabara kuna unga la buluu.

Maandhari ya ufukwe wa bahari labda pahali panapo husiana na michezo ya maji au shughuli za pwani. Kuna ishara inaonekana kwa sehemu ambayo inasomeka, "Treasure," ambayo inaweza kuwa sehemu ya neno.

Meza ndovu zilizojengwa mwaka wa 1952 kuadilisha ziara ya malkia Elizabeth jijini Mombasa ziko kwenye barabara ya Moi Avenue na zinaundwa lango la kuingia.

Inaonekana kuwa akustika ambayo inamaanisha inatoa sauti kwa kutumia sanduku au sauti badala ya kutegemewa vipaza sauti vya umeme.

Barabara imejaa tukutuku za rangi tofauti, kama nyekundu, manjano, samawati na upande wa kushoto kuna majumba ya ghorofa yaliyofunguliwa maduka ya viatu.

Iliyojaa watu ikielekea baharini, labda ikiwa kwenye usafiri au shughuli za burudani. Mbele ya boti, kuna mtu anaonekana kuwa ndani ya maji, labda akifanya shughuli zake za kuogelea au kupiga mbizi.

Kutuo cha feri kimebebea watu wengi sana. Feri imesimama inashukisha watu, pikipiki, magari madogo, matrela, malori na matatu. zote zikiwa zinafwatana.

Eneo la mapumziko lenye bwawa la kuogelea, mitende mingi na bahari nyuma. Pia kuna viti vya kupumzika pembeni mwa bwawa na kibanda kidogo vyenye paa nyeusi karibu na ufukwe.

Feri ya likoni ambayo hutumika kusafirisha watu na magari tofauti kama vile baiskeli, pikipiki, trailer , gari ndogo, mkokoteni na...

Mapango haya yalitumiwa kama mahali pa kuhifadhi watumwa waliotekwa nyara kutoka maeneo ya ndani ya nchi wakisubiri kusafirishwa kuenda sokoni.

Kikubwa cha vitu vya chakula vilivyopangwa, vinavyoonekana kama chapati au mikate midogo, vikiwa vimetandazwa chini kwenye sehemu tambarare.

Barabara imenyooka sambamba na upande wa kulia na kushoto kuna nyumba nyingi sana na pia nyumba hizo zimezingirwa na miti mikubwa mikubwa iliyonawiri vizuri.

Nyakati za swalaa ya Eid Ul Adha ya mwaka wa 1445/2024 milhadya iliyofanyika Mombasa Kenya Mnamo jumatatu, Juni 17 mwaka 2024.

Muundo wa mawe unaonekana kuwa na lango la umbo la tao au pango linaonekana ndani ya ukuta wa mawe. Kuna ngazi zinazoshuka chini kwenye lango.

Vijana wengi wamepanda kila mmoja bodaboda yake, ishara ya kwamba wako kwenye maandamano wanataka watimiziwe kitu fulani na nyuma yake kuna miti mikubwa sana iliyonawiri ishara ya kwamba kuna maji mengi sana.

Ali Hassan Joho amesimama kwenye jukwaa lenye liko na zulia la rangi nyekundu na ameinua mkono wake juu na upande wake wa kulia kuna mwanamke ambaye anamuangalia na mbele yake kuna umati wa watu wamekaa wanamtazama Ali Hassan Joho.

Ufuo wa bahari kuna minazi iliyopangwa sambamba na chini yake kuna vitanda vya mbao na meza, na upande wa mbele kuna magodoro ya rangi ya samawati yaliyopangwa.

Uwanja wa ndege ambapo kuna ndege iliosimama ardhini. Karibu na ndege kuna kundi la watu wakitembea kwenye njia na majengo machache yanaonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu machache angani.

Kikisafirisha majini kikiwa kimebeba abiria wengi, kivugo hicho kinaonekana kuwa na watu wengi juu yake, na kwa ambali kuna majengo na maandari ya ufueni.

Kundi la watu wakiwa kwenye mkutano au tukio fulani nje ya hema. Watu kadhaa wamekaa kwenye meza na baadhi yao wanaonekana kutumia kompyuta mpakato.

Wanne, wawili wameketi chini na wawili wamesimama, wote wakiwa katika mazingira yanaonekana kuwa ya kijiji au kitamaduni. Wawili waliosimama wanaonekana wameva nguo za kitamaduni, mmoja akiwa amevaa...

Nyumba nyingi za ghorofa ziko na rangi tofauti na mbele yake kuna barabara mbili ambazo zimeegeshwa mabasi na nyingine kuna tuktuk ambazo zinapita zikielekea sehemu tofauti.

Pastor yuko mbele ya madhabahu na amevaa nguo nyeupe na amenyosha mkono juu na upande wake mwingine kuna mtu amevaa suruari nyeusi na koti ya samawati. Kuna umati wa watu mbele yake.

Mandhari pana yenye barabara na milima au vilima mbali. Katika sehemu ya mbali kuna eneo linaloonekana kuwa na maji labda ziwa au mto.

Jengo lenye kuta nyeupe zenye muundo maalum huenda zimetengenezwa kwa mawe au matofali yaliyopakwa rangi. Kuna mlango wenye umbo la upinde.

Sanamu ya kasa iliyotengenezwa kupitia mbinu ya mosai inaonekana imetengenezwa kwa vipande vidogo vya rangi mbali mbali labda kutoka kwa vifaa vilivotumika na kuunda muundo wa rangi ya samawati.

Ufuo wa bahari, kumejaa uchafu kama vile majani yaliyo kauka, nyavu zilizo haribika, madafu yaliyo kauka na pia kuna miti midogo midogo ambayo imenawiri. Iko na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Anayetembea mbele na nyuma yake kuna gari ndogo aina ya tukutuku lenye rangi nyekundu. Barabara inaonekana kuwa ya shughuli nyingi, ikiwa ya majengo upande mmoja.

Watu wako msikitini wakiwa wameketi. Wamevaa mavazi tofauti tofauti. Wengine wamevaa kanzu na kofia na wengine wamevaa suruali na shati wote wakiwa kwenye sala moja.

Kwenye barabara kuna tukutuku ambayo ni ya rangi ya manjano, iko na dereva anapeleka ambaye amevaa shuti nyeusi na ubavu wake kuna nyumba ya ghorofa ambayo iko na madirisha ya vioo.

Kuna tuktuk ya rangi ya manjano na majengo ya orofa na mbele yake kuna basi tatu na upande wa kushoto, kuna kituo cha mafuta, na kuna miti mikubwa iliyonawiri kwa sana.

Ferri tatu z𝑜𝑡𝑒 zikiwa zinaelekea upande mmoja zimebeba watu wengi sana na pia zimebeba magari tofauti tofauti kama vile tuktuku, pikipiki ,gari ndogo, trela na kadhalika.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa nguo za kijani wakishangilia karibu na basi lililopambwa. Wanaonekana kuwa mashabiki wa klabu ya soka ya Gor Mahia wakisherehekea au kutoa sehemu ya timu yao.

Msikiti wa ghorofa ambao uko na madirisha ya vioo, umepakwa rangi nyeupe na barabarani kuna gari ambayo inapita, na upande wa kulia kuna miti ambayo imenawiri sana.

Kanisa kuu la Roho Mtakatifu, Holy Ghost Cathedral lililoko Mombasa. Kanisa hili la kikatoliki lenye ufanisi wa kuvutia, ikiwa na minara miwili mirefu.

Kubwa uko na rangi nyeupe na kijani kibichi na kwa barabara kumesimama matatu nyeupe ambayo nyuma kuna kijana amevaa tishati nyeupe na suruali ndefu nyeupe.

Feri kikiwa kimejaa watu kikivuka maji. Nyuma ya kivuko kuna jiji lenye majengo na miundo mbinu mingine ikiashiria eneo ya bahari au pwani.

Mazingira ya nje, yanaonekana kuwa sehemu ya hoteli au mapumziko yenye mimea mingi na miti ya minazi. Katikati kuna mtu amevaa fulana ya manjano yenye kung'aa.

Milango ya nyuma ya trela kubwa ya kubeba mizigo. Mizigo inaonekana na ile inayotumika kusafirisha vifaa vizito kama, tingatinga au mashine za ujenzi, inaonekana kuwa na kamba za minyororo.

Bodi za kuteleza majini zikiwa zimepangwa vizuri kwenye stendi ya kuhifadhi. Zimepangwa kwa wima na usawa zikionyesha rangi na saizi tofauti.

Vitu vya daraja la biashara Business class ndani ya treni ya mwendo kasi, kama vile zile zinazopatikana inchini Uchina. Viti hivi vimeundwa kutokana na faraja ya hali ya juu kwa abiria.

Mvulana amevaa kofia ya rangi ya bluu ,suruali ndefu nyeupe na shati ya mikono mirefu nyeusi. Kwenye mkono wake wa kulia ameshika pasipoti yenye rangi ya bluu na mkono mwengine ameshika makaratasi.

Vijana wameinua mikono juu, wamebeba kikombe wanatabasamu sana ishara ya kwamba wamepata ushindi, na mwengine ameinua mpira juu ambao uko na rangi mbili.

Madhabau kuna watu wengi sana na kwa juu kuna bendera aina tofauti tofauti kama vile mojawapo ikiwa ya kenya na kuna waumini wamekaa wote wakiwa wanaangalia upande wa madhabau.

Miavuli ya makuti iliyoko kandokando ya ufuo wa bahari, chini yake kuna vitanda vya mbao na juu yake kuna magodoro ya rangi ya samawati ambayo yamepangwa makundi makundi.

Ufukweni mwa bahari kuna mzungu ambaye amevaa suruali fupi ya rangi ya samawati na shati yenye mikono mirefu nyeupe na kofia nyeusi. Amemshikililia mbwa ambaye ako na mkia wa rangi nyeusi.

Amevaa shati nyeupe na koti la rangi ya samawati, upande wake wa kushoto kuna bibi yake ambaye ni Rachel, na upande wake wa kulia kuna hakimu ishara ya kwamba anaapishwa na nyuma yake kuna umati wa watu.

Kuna kundi la mchanganyiko wa wanaume na wanawake, waliovaa nguo za kitamaduni wakicheza, na kando kuna nyumba za makuti na miti mirefu.

Wakiwa wamepanda pikipiki. Mtu wa kwanza upande wa kushoto, amevaa nguo nyeusi, na inaonekana kuketi kwenye pikipiki yenye rangi nyeusi au giza. Mtu wa pili upande wa kulia amevaa koti ya machungwa.

Makatoni au masanduku yaliyopangwa vizuri. Huenda kwenye gala au eneo la uhifadhi bidhaa. Masanduku haya yamefungwa kwa kamba au...

Maandishi yanaonekana kwenye picha ni FAWAZ. Haya yanaonekana kuwa kifupisho jina au msimbo fulani lakini bila maelezo zaidi maana yake kamili haiwezi kubainika.

Feri mbili zikiwa zinaelekea upande mmoja zikiwa zimebeba abiria wengi sana na pia zimebeba magari kama vile, pikipiki, gari ndogo, trailer .

Eneo la mihrab ndani ya msikiti ambalo ni niche au patakatifu panapoelekea upande wa kaabu huko makba na kuashiria mwelekeo wa sala.

Magari imejaa magari tofauti kama vile matatu, gari ndogo, mabasi, tukutuku na upande wa kulia una ghorofa kubwa ambayo iko na madirisha mengi na kuna watu wamesimama kandokando.

Tukutuku ya rangi ya manjano. Dereva amevaa suruali ya rangi ya samawati na shati nyeupe iliyo na mistari. Nyuma ya tukutuku kuna mwanamme anavuka barabara amevaa suruali ndefu nyeusi na shati nyeupe.

Kando ya ufukwe wa bahari yenye mitende na majengo yenye paa za makuti yanaonekana kama vibanda au hoteli ndogo za kando ya bahari. Inaonekana tulivu na angani kuna mawingu.

Wamesima mmoja akiwa amevaa suruali ndefu nyeusi na juu amevaa koti ya rangi ya manjano na mwingine upande wake wa mbele amevaa tishati ya rangi nyekundu trouser fupi.

Kundi la watu, wanaume wamevaa kaniki wa rangi ya bluu na tishati za rangi ya machungwa, wawili wao wakipiga ngoma na wanawake wamevaa mahando ya rangi nyeupe.

Mandhari ya ufukwe wa bahari wakati wa machweo au jua. Kuna mchanga mwingi kwenye nyayo za watu. Bahari yenyewe mawimbi madogo na jua likizama angani likiacha miale.

Barabara imejaa magari tofauti na kando yake kidogo kuna jumba la ghorofa ambalo liko na rangi nyeupe na limejaa madirisha mengi yenye vioo.

Mashua iliyotengenezwa kwa mbao ikiwa imepumzika ufueni. Mashua ina rangi ya zambarau na nyeupe na ina bendera ya Kenya Iliyochorwa katikati inaonekana kuwa katika eneo la pwani.

Ufuo wa bahari kuna mchanga mbele na maji ya bahari yanaenea mbali juu angani. Kuna mawingu meusi, na jua linaonekana likichomoza au likitua na kusababisha mwanga mzuri angani.

Jinsi la watu wamesimama wanawake kwa wanaume, anaonekana Kalonzo Musyoka na mbele yake kikiwa na vipasa sauti na wote wamevaa shati nyeupe na makoto ya bluu.

Nyumba au nyusi zilizo changanyikana labda nyavu za kuvulia samaki au mabaki ya vitu vingine zikiwa zimelala juu ya sehemu inayofanana na mbao labda sehemu ya mashua au gati.

Hekalu hili ni mahali patakatifu pa ibada kwa wafuasi wa dini ya Jainisim . Linaonyesha usanifu wa kitamaduni wa hekalu la Jain lenye minara na miundo wa kipekee.

Eneo la nje labda sehemu ya kupumzika au kusubiri iliyo na kivuli, chini ya paa la buluu kuna viti na meza chache za rangi ya buluu zimepangwa, na pia kuna kiti cha magurudumu.

Lenye maji mengi labda bahari, ziwa au bwawa la kuogelea. Inaonekana kuna kitu cheupe kinachoelea au kiko karibu na maji labda boti au muundo fulani.

Tuktuk ya rangi ya manjano na tonobari nyeusi imewekwa kando ya barabara na kuna manyasi ambayo yananawiri yako rangi ya kijani kibichi. Kuna miti mirefu pia ambayo iko sambamba sana.

Konteina la mizigo ambalo linaonekana kuwa konteina la usafirishaji la CMACGM likiwa na nambari kitambulisho TGHU 1357140 na namba ya ukubwa 2261.

Watu wengine wawili wanaonekana wamesimama kando yake, mmoja ni mwanamume aliyevaa suti nyeusi na mwengine ni mwanamke alivaa vazi la kimahakama na barakoa

Mwavuli wa ufukweni iliyotengenezwa kwa nyasi au makuti ukiwa umesimama juu ya mchanga, chini ya mwavuli kuna viti viwili vya ufukweni ambavyo vimefinikwa na kitambaa.

Inaonekana kuwa na usanifu wa kuvutia wenye nguzo zilizochongwa na madirisha yenye mapambo. Hekalu hili ni kituo muhimu cha ibada na shughuli za kijamii.

Lori kubwa lenye trella ndefu, linasafirisha kifaa likubwa linaonekana kama sehemu ya mtambo au mashine mpya barabarani. Kifaa hichi kimefungwa kwa kitambaa na kimebebwa kwa uangalifu mkubwa.

Gari mbili, zikiwa zinaelekea upande mmoja. Zote zimebeba abiria wengi sana, na pia zimebeba magari tofauti kama vile bajaji, baiskeli, matatu, trela.

Jengo liko na rangi nyeupe na madirisha ambayo yako na vioo. Mbele yake kuna magari matatu na kwenye barabara 𝑘una mwanaume ambaye amevaa tishati nyeusi na suruali ndefu ya 𝑘𝑖𝑠𝑎𝑚𝑎𝑤𝑎𝑡𝑖. 𝐴napeleka baisikeli.

Kundi la watu wanawake kwa wanaume wengine wamesimama na wengine wamekaa kwenye viti vya rangi ya kijani kibichi na kuna meza za rangi ya kahawia.

Lori kubwa likiwa limefunikwa kwa turubai la kijani. Inaoekana kuwa imebeba mizigo na lina matairi mengi. Mbele ya lori kuna vitu vinavyoonekana.

Wanawake wamekaa kwenye viti vya rangi nyeupe vya plastiki wakiwa wamejitanda mavazi i meusi kuanzia juu kichwani hadi chini. Wakiwa wako kwa laini wakisubiri huduma.

Eneo la ndani la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mombasa ambao pia unajulikana kama uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi International Airport.

Ya pwani au ukingo wa maji, pengine bahari au ziwa, lenye nyumba iliyojengwa karibu na maji. Sehemu ya juu inaonekana kuwa na maji, ambapo yanaonekana kuwa tulivu, yanasikika mwanga wa juu kidogo.

Vijana wanacheza mpira uwanjani; wengine wakiwa wamevaa mavazi meupe na soksi nyeupe na wengine wakiwa wamevaa mavazi mekundu na soksi nyekundu wakiwa mbio wakikimbilia mpira.

Maandhari ya jua likichomoza au likizama baharini huku mawingu mazito na rangi ya machungwa yakitawala angani. Miale ya jua inaakisia kwenye maji ya bahari na mistari ya mawingu inaonekana.

Tuktuk imesimama kando ya barabara ya rangi ya manjano iko na namba ya usajili KTWB7812 na nyengine iko upande mwengine iko na rangi ya samawati.

Vijana wanakimbia uwanjani wakionekana kuwa na furaha sana. Wengine wamevaa nguo za samawati na soksi za samawati. Na upande mwingine kuna neti ambayo hao vijana hutumia wakati wanacheza mpira.

Nyumba nyeupe imeezekwa makuti na kwa ubavu kuna miti mikubwa ambayo imenawiri vizuri na mbele yake kuna taa ambalo limewekwa kwenye nyasi ambazo zimenawiri vizuri sana.

Vijana hawa wamevaa nguo za rangi nyekundu na suruali fupi. Wengine wamevaa soksi nyekundu na wengine soksi nyeusi. Nyuma yao kuna neti ambayo hutumika wakati wanacheza mpira.

Watu wakionekana kuwa dini ya Kiislamu. Wengine wamevaa kanzu nyeupe na kofia nyeupe. Wengine wamevaa kanzu nyeusi na wengine wamevaa kanzu ya rangi ya manjano.

Pembe za ndovu za Mombasa ziko katikakati ya jiji la Mombasa Kenya na ni alama maarufu ya jiji hilo, zikiwakilisha lango kuu la kuingia jijini. Pembe hizi mbali...

Mchezo wa mpira wa kikapu na mchezaji mmoja amevaa jesi yenye nambari kumi na nne ikiwa rangi nyeusi na mkononi ameshika mpira na mchezaji mwingine amevaa nambari kumi na mbili na amevaa jesi yenye rangi ya kijani kibichi.

Kituo muhimu cha elimu ya Kiislamu na mafundisho ya dini huko Lamu na ukanda mzima wa pwani unaojulikana kwa kueneza uislamu.

Mwanamke aliyevaa hijabu nyeusi amesimama mbele ya bango nyekundu yenye maandishi ya Kiarabu, bango hilo linaonekana kuwa sehemu ya kituo la dini au kitamaduni labda ya Kiislamu.

Bahari, wenye mchanga mweupe, ukiwa na vibanda vichache, vilivyojengwa kwa miti na paa la nyasi au kitambaa, ambavyo vinaonekana kutumika kama vivuli au maeneo ya kupumzika.

Watu watatu, mmoja akiwa mwanamke na watatu wakiwa ni wanaume. Wanaume wamesimama, mmoja akiwa amevaa koti nyeusi na mwanamke akiwa amekaa amevaa rangi nyeupe.

Watu wanacheza mpira wengine wamevaa mavazi ya rangi nyekundu wengine wamevaa mavazi ya samawati wengine wamevaa mavazi meupe wanacheza mpira na wengine wanaangalia, wanaonekana kuwa na furaha.

Vya pwani yenye bahari ya buluu. Mchanga na miamba inayoonekana wakati wa maji kubwa. Kuna mti wenye matawi na majani yanayoning'inia juu ikitoa kivuli kando ya pwani.

Ufuo wa bahari kuna uchafu ambao umeletwa na maji wakati maji yamejaa na mbele yake kuna minazi mingi sana na pia kuna nyumba ambayo imewezekwa makuti na mbele yake kuna vijiti ambavyo vimekitwa.

Feri mbili zikiwa zinaelekea upande mmoja zikiwa na rangi ya samawati, zimebeba halaiki ya watu na pia zimebeba magari kama vile gari ndogo, pikipiki, baiskeli.

Kanisa liko na rangi nyeupe na rangi ya samawati limeezekwa mabati na mlango wake umeachwa wazi na pia kuna alama ya msalaba juu yake.

Lango la kuingililia. Jengo linaloonekana kua kanisa au taasisi ya kidini. Juu ya lango kuna bango lenye maandishi yanayosomeka winners chapel international. Jengo lenyewe lina gorofa kadhaa na linaonekana kua katika eneo la mji au jiji ndogo.

Kundi la watu wakiwa katika mkusanyiko wa kidini au kiroho, ndani ya jengo linalofanana na hekalu au ukumbi wa maombi, kuna watu kadhaa jukwaani baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wamekaa.

Excavator kubwa ya manjano inayoonekana kuwa ya Caterpillar , kutokana na nembo ya CAT , inaonekana kidogo ikiwa imepakiwa juu ya trela.

Watu watatu wawili wakiwa ni wanawake na mmoja akiwa ni mwanaume wako na tabasamu sana. Wamevaa magwanda ya rangi nyekundu ambayo imechanganywa na nyeusi na kwenye shingo wakoo na vitambara vya rangi nyeupe.

Ndani ya kanisa kuu la ukumbusho la ACK Mombasa wakati wa ibada. Kanisa hili ni la kianglikana na lina historia ndefu ikiwa mmoja ya makanisa ya kwanza kujengwa.

Bandari ya ufukwe wa bahari au ziwa ambapo kuna maji yanayopiga ufuoni na kuenda mawimbi madogo. Inaonekana kuwa mchanga au eneo lenye maji mafupi na nyuma kuna maji zaidi ya kina kirefu.

Treni ya Madaraka Express ya SGR nchini Kenya, mabehewa haya yalianzishwa na shirika la reli la Kenya (Kenya Railways) ili kutoa huduma ya kusafiri kwa starehe zaidi abiria wana.

Ufukwe wa bahari, una mchanga mweupe na uchafu kiasi. Una milingoti miwili yenye rangi ya manjano. Pia, kuna minazi mirefu na kando yake, kuna jumba la ghorofa.

Na anaruka juu akiwa amevaa suruali fupi jeusi na nguo nyekundu kwa juu. Wengine wawili wamekaa kwenye viti vyeupe. Wamevaa tishati ya rangi ya machungwa na wengine wakiwa wamesimama pia wanaangalia.

Mimea au majani mengi, labda ukuta, uliofinikwa na mimea au bustani. Juu kulia una sehemu ya pango, labda paa au ukuta wa tofali. Na kuna kitu kinachoonekana kama ishara au maandishi.

Vijana wanacheza mpira wengine wakiwa na mavazi ya samawati na wengine wakiwa na mavazi ya kijani kibichi. Nyuma yao kuna watu wengi sana wamekaa ishara ya kwamba hao ni mashabiki wanashabikia timu yao.

Rais wa Kenya, Samoei Ruto anapiga tabasamu huku akiwa na hakimu wawili wote wamevaa magwanda meusi ambayo yako na mistari miekundu na pia kwenye shingo yao wameweka vitambara vyeupe.

Sanamu hio inaonyesha kiongozi huyu akiwa ameketi amevaa nguo za rangi ya machungwa na shahada la maua shingoni. Nyuma yake kuna mandhari ya hekalu na mahali patakatifu yakiwa na mapambo ya dhahabu na miundo tofauti.

Watu wawili wamesimama mbele ya jengo ambalo limekandikwa kwa udongo na limeezekwa mabati. Mmoja ameshikililia fimbo na mwingine amebeba bagi la rangi ya manjano. Na pia kuna tank ambalo liko karibu na hilo jengo na limeandikwa na rangi nyeupe.

Mtu akipanda punda katika mazingira yanaonekana kuwa ya jadi. Pengine huko Lamu Kenya. Nyumba za zamani, zenye kuta nyeupe zinaonekana nyuma. Zikionyesha usanifu wa kitamaduni wa eneo.

Huduma Kenya ni mpango wa serikali inayolenga kurahisisha upatikanaji wa huduma mbali mbali za serikali kwa wananchi. Inafanyakazi kupitia vituo vinavyojulikana kama vituo vya Huduma Center.

Bango la National Museum of Kenya Lamu Museum, makumbusho ya kitaifa ya Kenya makumbusho ya Lamu. Chini yake kuna mkokoteni wa zamani na maandhari ya nje ya jengo.

Ndege na maandishi yanayosomeka, 'Kenya Airways Welcome You Mombasa'. Shirika la ndege la Kenya linakukaribisha Mombasa.

Rais William Ruto yuko juu ya jukwaa ambalo limewekwa zulia nyekundu, anawapatia mkono wamama ambao wamesimama chini wote wakiwa wanacheka ishara ya kwamba kuko na furaha mahali hapa.

Barabara nyembamba iliyotengenezwa kwa mawe ikiwa na majengo marefu yenye kuta nyeupe pande zote mbili. Kuna nguzo za stima na nyaya zingine zikipita juu ya barabara.

Duka la huduma limejaa watu. Mwanaume mmoja akiwa ameunua kichwa anaangalia juu, amevaa shati nyeupe na mwingine ako nyuma yake amevaa koti la rangi nyeusi.

Ufuoni mwa bahari. Miavuli yenye makuti. Chini yake, kuna vitanda vya mbao vimewekwa na pia kando yake kuna magodoro ya rangi ya samawati.

Uwanja wa mbio umefurika watu pomoni na umezingirwa na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi. Watu wengine wamesimama na wengine wamekaa wamevaa mavazi tofauti tofauti.

La watu wakiwa katika mkusanyiko au tukio fulani, pengine chini ya mahema meupe. Na kuna miti mirefu inayoonekana nyuma. Watu wamevalia nguo mbalimbali na wanaonekana.

Rahis wa Kenya kando yake ni bibi yake aliyebeba vitabu viwili na upande wake wa kulia kuna mwanamke na nyuma yake kuna umati wa watu ulio simama ambao unampatia heshima rais wetu wa Jamuhuri ya Kenya

Halaiki la watu wengine wamesimama na wengine wamekaa wamevaa tishati za rangi tofauti, wengine wamevaa tishati nyeusi wengine wamevaa tishati za rangi ya samawati.

Mkuu wa raisi wa kenya amevaa shati nyeupe na koti ya rangi ya samawati. Mbele yake kuna mahakimu watatu. Wawili wanaume na mmoja mwanamke. Wote wanamtazama wakiwa wamevaa nguo zao za kazi.

Kipchumba Murkomen amevaa shati nyeupe na tai nyekundu na koti la samawati anaonekana akiwa na furaha na nyuma yake kuna msikiti ambao umechorwa, hii ni ishara ya kwamba kuna siku kuu ya waislamu.

Sunset inaoneka kuwa jina la hoteli, mgahawa ama eneo la watalii lililoko karibu na bahari au ufukwe ambapo mtu anaweza kufurahia machweo ya jua.

Eneo la bahari au ziwa lenye maji ya samawati na anga safi, kuna boti kadhaa zilizotua au zikielea majini. Kwa mbali, upande wa pili wa maji, kuna majengo na miti yanaonekana, ikionyesha uwepo.

Kuna watu wengi, wao wakiwa wamevalia nguo nyeupe na kofia za kiislamu. Wakitembea kwenye barabara nyembamba, inayonekana kuwa katikati ya mji wa zamani au mtaa wenye majengo.

Treni ya mizigo ikiwa kwenye reli ikienda mbele. Kuna watu wachache wamesimama karibu na reli. Upande wa kushoto kuna maanthari yanaonekana kuwa wazi na anga ya buluu.

Kanisa katoliki, wakati wa ibada, labda misa. Inaonekana kuwa, mapadri wawili, wakiwa wamevaa mavazi meupe na njano, wakisimama mbele ya madhabahu. Huku mmoja akiwa karibu na msalaba na meza ya altar .

Barabara ya pembe za ndovu imejaa magari tofautitofauti na upande wa kulia kuna ghorofa ambayo imepakwa rangi nyeupe na iko na madirisha ya vioo.